Hiki ni chumba kikubwa, chenye madirisha ya kioo yaliyojaa mwanga. Ndani ya chumba, safu ya magari mapya yamewekwa yakiwangoja wateja. Magari hayo yana rangi nyeusi, nyeupe, na ya samawati.

Duka hili la ufundi lina bidhaa nyingi, upande wa kulia kuna mikanda mingi iliyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali, zikiwemo buluu, njano na machungwa, mikanda hii imening'inia kutoka juu.

Hii ni noti ya elfu moja ya Kenya. Ina maandishi ya benki kuu ya Kenya. Mzee ameketi amechora. Mnara mrefu unaonekana. Nambari za mfululizo ziko wazi. Rangi mbalimbali zinaipamba na inaonyesha ishara za usalama.

Hii ni sehemu ya gari ikionyesha speedometer na kuashiria cha mafuta. Speedometer ina namba kuanzia sufuri hadi mia mbili sitini zikipanda kwa kasi. Sindano ya speedometer ipo karibu na sufuri ikionyesha gari limesimama au linakwenda polepole.

Kuna safu ndefu ya magari mapya yameegeshwa kwenye eneo kubwa na lami yenye rangi ya matofali. Magari ya kwanza ni meupe na kahawia yakifuatiwa na mengine meupe, meusi na mengine meusi zaidi.

Kuna noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ina rangi za kahawia na nyekundu. Upande wa kushoto kuna namba elfu moja na muhuri wa nembo. Kati yake kuna picha ya sanamu ya mzee aliyeketi na nyuma yake kuna jengo refu la mnara.

Mwanamke amevaa koti jeupe amesimama mbele ya mashine kubwa ya maziwa. Maziwa ina rangi nyeupe imechorwa na mawingu blue . Amefunikwa kichwa chake kwa kofia ya plastiki.

Soko hili la wazi lina matunda mbalimbali yakiwa yamewekwa kwenye vibanda. Migomba imening'inia juu na chini kuna machungwa, maembe, mananasi, viazi vitamu na parachichi. Mwanamke mmoja anaonekana akihudumia wateja wake.

Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, ameketi kando ya barabara akitabasamu kwa furaha. Amevaa nguo za mazoezi za rangi ya kijani kibichi na suruali nyeusi. Uso wake unaonyesha amani na utulivu mkubwa, ingawa ameketi chini.

Kuna tangazo linalopendekeza huduma za afya nyumbani. Milango miwili iko wazi na ndani ya milango inachukua nafasi kubwa. Sanduku kubwa la dawa lenye alama nyekundu na msalaba, limeanza kuingia kupitia mlango huo.

Kwenye skrini, kuna programu inayoitwa Kopo kopo. Chini yake kuna maandishi yanayosema, simple tools for your business . Kuna sehemu mbili za kujaza. Sehemu moja imeandikwa Email , na nyingine imeandikwa password .

Katika soko hili la wazi, kuna bidhaa mbalimbali za shambani. Mananasi yamening'inizwa juu ya kibanda, meza zimejaa mahindi ya kuchoma, matikitimaji, maboga na viazi vikuu.

Kifaa cha biashara kimetokeza. Kuna bango kubwa jekundu juu. Limeandikwa maneno meupe. Chini yake kuna paa na milango ya jengo. Gari limeegeshwa mbele. Shughuli muhimu.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana na umati mkubwa wa watu wanatembea na kufanya manunuzi. Kuna vizima vingi vilivyotengenezwa kwa mbao na mabati vikionyesha bidhaa mbali mbali kama vile nguo, vitu vya nyumbani na vyakula.

Gari nyeusi limelala kwenye nyasi, watu wengi wamesimama karibu na gari. Wengine wamekaa. Magari mengine meupe na meusi, yamepaki nyuma ya gari la kwanza. Mwanamume mmoja amesimama karibu na gari.

Huu ni mlango wa ofisi. Alama ya Sunny Forex bureau inaonekana juu. Nembo za M-Pesa, MoneyGram na Western Union ziko kwenye kioo. Ndani kuna skrini ya kompyuta. Sakafu inaonekana kung'aa. Mwanga unatoa mwangaza mzuri.

Inaonekana kama duka la sanaa, kuna sanamu mingi za mbao nyeusi na kahawia. Barakoa za kupendeza zimening'inia ukutani baadhi zina rangi mbalimbali. Ngozi za wanyama kama vile ngozi za ng'ombe zinaonekana.

Mikono miwili inashikilia rundo la noti, noti nyingi zenye thamani kubwa. Zimefungwa kwa mpira wa kahawia. Fedha tasilimu zimetawanyika juu ya uso wa mbao.

Mpangilio wa tangazo la bima ya nyumba linaonyeshwa. Mwanaume mweusi anayetabasamu, akiwa amevalia suti, amesimama mbele ya nyumba. Kichwa cha habari kinasema House insurance na kina himiza kulinda nyumba ya ndoto kwa malipo moja.

Mkono mweusi umewekwa juu ya noti za pesa, chini ya mkono, kuna noti za shilingi mia mbili na shilingi hamsini. Kulia na kushoto kuna minara ya sarafu za fedha. Sehemu hii inaonekana kama meza au kaunta.

Watu wako sokoni wakichambua nguo kutoka kwenye gari la mkono lililojaa. Kuna nguo zilizokusanywa juu ya gari. Watu jirani wamesimama na vizimba vya kuuza. Kuna mabango na bidhaa vingine vya biashara vimezagaa.

Hali ya soko imejaa matunda mbalimbali. Ikiwemo ndizi zilizotundikwa juu. Watu kadhaa wanatembea na kuhudumiwa katikati ya masanduku ya bidhaa hizo.

Kuna noti kadhaa za pesa za Kenya ambazo ni za elfu moja. Zimepangwa kwa umaridadi, zikiwa zimetandazwa kama fani . Kila noti ina maandishi makubwa ya elfu moja na alama ya Kenya pia inaonekana.

Biashara ya mboga inaendelea sokoni. Kuna wanawake wawili wanaongea. Mmoja anachagua mboga kutoka kwenye meza ndefu iliyojazwa mboga za majani. Dari ya rangi nyeusi imewekwa juu ili kuwakinga na jua.

Gari dogo la abiria lenye rangi nyeupe limeegeshwa barabarani wakati wa usiku. Taa zake za nyuma zinaonekana zikiwaka. Mlango wa kuteleza upo wazi. Kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka nyuma ya gari.

Hawa ni wanafamilia watatu. Baba, Mama, na mtoto wamekaa pamoja. Wanatazama kompyuta ndogo. Mtoto anaonyesha kitu kwenye kioo. Wazazi wanatabasamu.

Gari kubwa la mizigo lenye rangi nyeusi iliyokolea limesimama kwenye nyasi ndefu. Muundo wake unaonyesha uwezo mkubwa wa kubeba mizigo likiwa na sehemu ya nyuma iliyo wazi na iliyo na vyuma vya kinga.

Simu ya mkononi inashikiliwa kwa mkono. Inaonyesha skrini yenye miamala mbalimbali. Skrini inaonyesha balance elfu tano. Rangi ya skrini ni nyeupe na nyekundu.

Kuna soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda. Juu migomba mingi ya ndizi imening'inia, chini yake kuna vitu vingine vimepangwa kwenye meza za mbao.

Duka la nguo limejaa nguo nyingi. Zimepangana vizuri. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye kamba. Nyingine zimetupwa kwenye sakafu. Nguo hizi zina rangi na mifumo mbalimbali. Kuna nguo za rangi nyekundu, nyeupe, na bluu.

Hili ni rundo kubwa la viatu mbalimbali vikiwemo viatu vya wazi na kanda mbili. Viatu hivi vina rangi nyingi tofauti kama vile; buluu, zambarau, nyekundu , kijani , njano na kahawia.

Katika soko la wazi, viatu vingi vya ngozi vimeonyeshwa. Viatu hivi vimetengenezwa kwa ufundi wa kipekee. Vikiwa na rangi tofauti na shanga. Vimepangwa kwa safu vikining'inia kwenye vibanda.

Duka la maziwa linaonekana. Milango miwili imefunguka. Bango kubwa lina picha ya ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe.

Huu ni stakabadhi rasmi kutoka mamlaka ya mapato Kenya, KRA. Inaonyesha maombi ya usajili wa kielektroniki. Inajumuisha taarifa za mlipa kodi na mwombaji.

Kuna barabara yenye lami mbele na kando yake kuna maduka kadhaa. Duka moja lina paa la kijani kibichi lililochakaa. Milango ya maduka mengine ni ya bluu. Mbele ya maduka kuna matunda mengi yamepangwa kwenye meza za mbao ikiwemo ndizi na matikiti maji.

Mteja wa kike amesimama mbele ya kaunta ya huduma akionekana akifanya miamala. Amevalia sketi nyeusi na koti la waridi. Wafanyikazi wengine wanaonekana nyuma ya kaunta wakiwa wamevalia mashati ya rangi ya kijani.

Mikono miwili inashika noti nyingi za pesa za Kenya. Noti hizo ni za elfu moja zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye draw ya kifaa cha kuhifadhi pesa. Kiasi kikubwa cha pesa kinaonekana na kinaonyesha shughuli ya malipo inaendelea.

Soko linaonekana likiwa na bidhaa nyingi. Mikufu, bangili, na shanga zinaning'inia pande zote. Mwanaume mmoja amesimama karibu na bidhaa hizo. Amevalia koti la bluu na suruali nyeusi. Mbele yake, kuna meza imejaa bangili na mikufu.

Hizi ni ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo. Ndizi zote zina rangi ya njano iliyokomaa zikionyesha utamu wake. Zimepangwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijivu au zambarau. Rundo la juu kulia lina ndizi ndefu zaidi.

Mkono mmoja unashika noti nyingi za elfu moja. Mtu mwingine anachukua noti hizo. Noti hizo zimetumika kwa muda. Inatokea wakati wa malipo au kupeana fedha.

Kuna gari la aina ya Pickup lenye rangi ya kijani iliyokolea, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina milango minne, na vifaa vya kusaidia kupanda kama ngazi fupi, chini ya milango.

Jengo kubwa la biashara linaonekana likiwa na magari mengi yakiwa yamepangana mbele yake. Majengo mengi yana madirisha marefu. Gari la kwanza upande wa kulia lina rangi nyekundu.

Duka limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina maandishi M-pesa available here kwa herufi kubwa nyeupe. Dirisha linafunga na nondo za chuma za bluu. Kuna maandishi mengine kama sky shine auto paint na namba za simu.

Funguo za gari zimening'inia kwenye mlango wake wa dereva ambao unaonekana uko wazi kidogo. Gari ni nyeupe na linaangaziwa na mwanga wa jua na linaonekana liko nje.

Mwanamke amesimama mbele ya duka ndogo ametazama ndani akitaka kufanya shughuli. Amevaa vazi jeusi na kilemba chenye mistari mbalimbali. Duka hilo limepambwa na mabango yenye nembo ya huduma za kifedha. Bango moja linaonyesha nambari za mawakala.

Kuna safu ya magari yaliyoelekezwa mbele, yakiwa yameegeshwa ndani ya karakana au maonyesho. Gari la mbele lina rangi nyeupe, likifuatwa na gari jekundu na kisha magari meusi.

Duka la M-Pesa linaonekana mlango umefungwa kwa chuma. Rangi ya bluu na kijani inaonekana. Barabara ya matofali iko mbele. Taa ya jua inaangaza.

Bodi kubwa la biashara limejengwa. Juu kuna nembo ya Nissan . Chini yake kuna maneno mengi yanayoeleza kuhusu huduma za vipuri. Mbele yake kuna magari yameegeshwa.

Kuna duka dogo la rejareja lenye mlango mkubwa wa chuma wenye rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna paa la bati la rangi ya kutu. Karibu na mlango kuna benchi dogo la mbao.

Hii ni duka la nyama. Kuna nyama nyingi zimepangwa kwenye meza ya kioo. Nyingine zimetundikwa juu ya kamba, nyingine zimetundikwa juu ya ndoano. Wanaume wawili wamekaa kwenye dawati, wamevalia kofia.

Mwanamke anatabasamu akiwa amevaa nguo ya rangi ya machungwa na sketi nyeusi , shingoni mwake amevaa kifaa cha kusaidia shingo, na mkono wake mmoja umetundikwa kwenye kifaa kingine cha rangi ya bluu.

Watu wanatazama kompyuta kibao. Mwanamume amevalia suti, akizungumza. Mwanamume mwingine na mwanamke wanatabasamu. Wako ndani ya jumba, karibu na magari meupe. Inaonekana kama duka la kuuza magari.

Kifaa cha kusafiria kiko nje chini ya anga la bluu, lililotawaliwa na mawingu meupe. Kina rangi nyeupe kabisa na madirisha meusi yakionyesha mazingira yanayozunguka.

Katika soko lenye matope, kuna watu wengi wanauza mboga na matunda. Miundo mbinu yake ni bati na mbao. Wauzaji wengine wameketi chini. Kuna miavuli michache. Wengine wanatembea, bila kujali matope. Biashara inaendelea licha ya hali mbaya ya hewa. Wote wanavaa mavazi tofauti.

Kuna magari mengi yameegeshwa ndani ya jengo kubwa lenye madirisha marefu ikiwemo nyeupe, nyekundu na kahawia dhahabu. Gari la rangi nyeusi linaonekana kidogo kiasi upande wa kushoto.

Mtu ameshika simu yake ya mkononi. Kwenye skrini kuna orodha ya huduma za M-Pesa. Kidole kinalekeza kwenye lipa na M-Pesa kuashiria nia ya kufanya malipo. Skrini ni nyeusi na maandishi meupe.

Gari la kale lenye rangi ya fedha limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Taa zake mbili za mbele ni kubwa na zinang'aa. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia, na yanatoa mwonekano wa kipekee.

Shule nyingi za viatu zimepangwa kwa uangalifu, baadhi ziko kwenye rafu zingine zimetandazwa chini. Kuna viatu vya aina tofauti, rangi nyingi. Ukuta wa zambarau.

Soko kubwa la wazi linaonekana likiwa na watu wengi sana. Kuna vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mbao. Wafanyabiashara wanauza bidhaa mbali mbali na kreti mingi za mbao zimejaa nyanya.

Katika soko kubwa la wazi, wafanyabiashara wanauza matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo la machungwa, nyanya na mboga nyingine zikiwa zimewekwa chini. Wateja wanatembea katikati ya vibanda.

Gari dogo jeupe aina ya vani limesimama mbele ya jengo la kisasa. Jengo hilo lina muundo wa kuvutia lililochorwa mistari ya rangi tofauti. Paa la gari linaonekana likiwa jeupe na safi.

Gari kubwa la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Lina nembo na maandishi mengi kwenye upande wake yakionyesha huduma za mikopo. Mistari ya rangi nyekundu, kijani na nyeupe inapita chini ya madirisha yake.

Eneo hili lina rundo kubwa la nguo za rangi tofauti zimetapakaa. Rangi kama machungwa, kijivu, nyeusi, kijani na blue zinaonekana wazi. Kuna miguu ya mtu mmoja iliyovaa jeans ya blue juu ya nguo hizo ikionyesha kuwa kuna mtu anachagua au kupanga nguo.

Mkono unashikilia noti ya 1000. Rangi za zambarau inaonekana, neno Kenya limeandikwa na nambari 1000 ipo wazi, picha ya kihistoria ipo katikati, kuna maandishi mengine.

Duka dogo la M-Pesa limeonekana liko nje limepakwa rangi ya kijani. Mwanaume amesimama karibu. Ardhi ina udongo na matope, gari jeupe linaonekana kwa umbali. Hali ya biashara inaonekana.

Uwanja mkubwa umejaa magari mengi, yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari haya yana rangi tofauti, kama vile nyeupe, nyekundu na bluu. Baadhi ni madogo na mengine ni makubwa.

Mikono imeshikilia noti nyingi za fedha, zikiwa zimetandazwa vizuri kama feli. Noti zenye thamani ya elfu moja zinajitokeza kwa wingi, zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Baadhi ya noti za mia tano pia zinaonekana vizuri, zikichanganyika na zile kubwa zaidi.

Vitambaa vingi vimepangwa. Rangi tofauti zinaonekana. Vitambaa vimefungwa vizuri. Kuna shelfu ndefu baadhi vimening'inia ukutani. Mifumo mbalimbali ipo.

Kuna magari yaliyopangwa kwenye mstari mmoja, magari hayo, yana rangi mbalimbali na kama nyekundu, nyeupe na bluu . Yote yameelezeka upande mmoja, upande wa mbele ya gari, haionekani.

Kuna bango la kibiashara lililo na mandhari ya bluu na kijani kibichi. Juu kabisa kuna maandishi makubwa Health Insurance . Chini yake kuna ikoni sita kila moja ikiwakilisha faida tofauti za bima ya afya. Bima, kinga, sera ya bima, manufaa msaada na huduma za afya.

Katika jumba refu lenye sakafu maridadi. Kuna magari mengi yaliyo pangika. Nuru kali inang'aa kutoka juu ukutani mwa paa. Gari jeusi limesimama karibu na mlango mkubwa.

Juu ya kitambaa kuna viatu vingi vya rangi tofauti. Vingi ni vya miguu miwili. Vingine ni makiatu. Rangi za kike na kiume zimechanganyikana. Wengine wanaziuza.

Mwanaume amevalia suti nyeusi, amesimama karibu na gari la kifahari lenye rangi nyeusi. Amegusa gari kwa mkono wake wa kulia. Anacheka. Wanaume wengi wanafurahi. Kuna maji mengi nyuma ya gari hilo.

Hali inaonyesha soko la wazi. Bidhaa mbalimbali zimepangwa chini. Matunda na mboga ziko kila mahali. Wanawake wengi wapo sokoni. Baadhi yao wamekaa. Wengine wamesimama.

Sehemu kubwa imejaa magari mengi yakiwa yamepaki . Magari yamepangana kwa safu ndefu. Kuna magari ya rangi tofauti kama vile; nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu.

Safu ya magari mapya, inaonekana yakiwa yaeegeshwa. Magari haya yana rangi nyeupe na nyeusi. Gari la mbele linaonekana kwa karibu zaidi na lina muundo wa kisasa. Jua linaonekana likimulika juu ya magari hayo.

Mkononi mwa mtu, kuna simu mahiri iliyo wazi. Kwenye skrini ya simu, kuna programu inayoonyesha salio la pesa, na miamala mbalimbali. Juu kabisa imeandikwa. Shilingi za Kenya, sitini na tisa nukta nane saba.

Magari kadhaa yamesafirishwa. Lori kubwa lenye rangi ya machungwa hubeba magari tofauti. Mfumo wapya wa kubeba una viwango kadhaa. Barabara iliyolainishwa inaonekana chini yake.

Duka la Royal Star Inn linaonekana. Milango imefunguka, rangi ya bluu inatamba. Bidhaa za maziwa zimeonyeshwa. Trei ya mayai ipo. Mikate na vyakula vingine vimepangwa.

Kuna bango lenye rangi ya waridi hafifu na bluu nyeusi, juu upande wa kulia kuna nembo ya Madison general insurance , kwenye bango kuna maandishi makubwa we understand na chini yake the importance of protecting your loved ones .

Treli ndefu ya kijivu yenye magurudumu mengi imesimama nje. Juu yake, magari kadhaa meupe na meusi yamebebwa. Magari hayo yamepangwa katika viwango viwili yakionyesha muundo wa usafirishaji.

Ukurasa wa matangazo umetokeza. Kuna piki piki imeanguka barabarani. Chini yake, kuna bango kubwa la maandishi meupe na nyekundu. Inaeleza kuhusu bima ya piki piki, njia ya kurejesha.

Kuna safu ndefu ya magari mengi yaliyoegeshwa nje yakiwa yamepangwa vizuri kwenye eneo la lami nyekundu. Magari yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, kahawia na nyeusi.

Tangazo la bima ya afya limechapishwa likionyesha manufaaa na huduma zake ,kichwa chake kikuu kinasema bima ya afya ya bei nafuu, huku likisisitiza umuhimu wa afya kwa kauli afya yako ni utajiri wako .

Gari la abiria jeupe limeegeshwa. Nyuma ya gari kuna ukuta wenye rangi tofauti. Ina stika ya mbwa mwitu. Kwenye mlango la mbele imeandikwa diesel . Magurudumu yake pia yana pini. Dirisha zake zina vyoo vyeusi.

Kuna duka dogo la kuuza maziwa, lenye rangi ya buluu. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi: Destiny Dairy, Pastoral Milk , na pita ya ng'ombe, na ndoo ya maziwa. Watu kadhaa wamesimama mbele ya mlango wa duka.

Jozi nyingi ya viatu za mchezo vyenye rangi na sauti tofauti zimepangwa kwa utaratibu kwenye rake . Baadhi ya viatu vyeupe, vyeusi na vyekundu vimetandikwa vikionyesha aina mbalimbali.

Funguo ya gari inaning'inia mlangoni. Gari jeupe linaonekana. Mlango umefunguka. Ufunguo una vitufe kadhaa. Jengo refu linaonekana nyuma.

Makaratasi mengi ya mayai yamepangwa kwenye rafu. Yana rangi nyingi tofauti. Kila tray imewekwa juu ya nyingine. Kuna mayai mengi yamepangwa vizuri kwenye trays za plastiki.

Majengo marefu yenye paa za chuma. Mabasi kadhaa yanatengenezwa na baadhi yao yamepakwa rangi ya machungwa. Eneo hili lina mistari ya njano ardhini. Madirisha makubwa yanatoa mwanga.

Safu ndefu ya magari meupe na machache yenye rangi nyingine yameegeshwa. Nyuma kuna majengo marefu, miti na nguzo za umeme zikitazamana na anga la mawingu.

Duka la kuonyesha magari limejaa magari mazuri. Gari la rangi ya kijivu liko mbele. Magari mengine meusi yanasimama karibu. Gari la bluu linaonekana linaendeshwa kwa kasi limeegeshwa upande wa pili. Kuna madirisha makubwa yaliyowekwa ukutani.

Wanaume wawili wamepanda pikipiki aina ya bodaboda mmoja akiendesha na mwingine ameketi nyuma. Wako kwenye barabara ya vumbi karibu na ukuta wa matofali. Mbele yao kuna ujumbe wa bima rahisi ukitoa kinga ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili mia tano.